Hapa ni hospitalini, naona mgonjwa anapelekwa kwenye hospitali ili aweze kusaidiwa na mara nyingi huwa inasaidia watu walio na ugonjwa ambao labda umewasababisha.

Hawa ni madaktari. Madaktari hawa naona wanasaidia wagonjwa. Ni ya muhimu sana kwenda hospitalini ili mgonjwa aweze kutibiwa, labda hawa wanaua aina ya ugonjwa mbalimbali. Naona pia madaktari wamevalia barakoa ili waweze kujikinga wasipate ugonjwa ambao labda wagonjwa hawa wanabeba nayo.

Hizi ni dawa ya nyumbani mara nyingi mtu hupewa ili aweze kusaidiwa kupona, ama mtu akipewa mtu anaweza kupona. Anaweza kutibu aina mbalimbali za ugonjwa ambayo mtu anaweza kuwa anapitia. Hizi ni miti ambazo hupatikana kwenye msitu.

Huyu ni daktari wa meno anasaidia mgonjwa huyu labda alikuwa anaugua meno ama anatolewa meno ambayo haijakaa vizuri kwenye mdomo wake. Madaktari hawa huwa wanapatikana hospitalini. Ni muhimu sana ukiskia ukiumwa na meno unaweza kutembelea hospitalini ili uweze kusaidiwa na uanze kuishi maisha mazuri.

Huyu ni mtoto ambaye amesaidiwa na daktari labda alikuwa anaugua ugonjwa fulani. Pia namwona mamake ama na daktari amechukuwa sindano ama kumtibu mgonjwa kwa kumdunga dawa ili mwili yake iweze kupata kinga na iweze kusaidia mtoto huyu kupata nafuu. Ni ya muhimu sana kutembelea hospitalini ili uweze kusaidiwa.

Hizi ni dawa ambazo huwa watoto hupewa ambao bado ni wadogo watoto waliyo chini ya umri wa miaka kumi upewa dawa hizi hili waweze kupata kinga mwilini hili wasipate ugonjwa huo.

Hapa naona ni daktari wa macho. Mgonjwa huyu nadhani anatibiwa macho. Hapa pia naona madawa aina mbalimbali na pia daktari ambaye anamshughulikia mgonjwa huyu wa macho.

Huyu ni daktari wa ng'ombe, naona anasaidia ng'ombe hii labda iweze kupata nafuu, ama anaona ile joto ambayo iko kwenye mwili wa ng'ombe, mara nyingi ni muhimu kufanya hivi ili uweze kuona jinsi atakavyo tibu ng'ombe hili, ni ya muhimu sana.

Hapa namwona polisi ambao wanasimamiwa jengo kuvunjiliwa labda haikuwa imejengwa vizuri ama ilijengwa mahali pasipofaa labda ni mahali ama hili shamba ni la serikali na ni la muhimu sana kuzingatia ili unapojenga unajenga mahali inayokubalika.

Huyu ni mgonjwa ambaye amaletwa hospitalini, mgonjwa huyu labda ana huo ugonjwa fulani, ndio maana daktari yumo humo ili kuweza kusaidia mgonjwa huyo, ni ya muhimu sana kusaidia maana ili aweze kupata nafuu kwenye mwili wake na pia aweze kuendelea vizuri, naona pia watu wamevaa barakoa hili wasipate ugonjwa.

Dawa ambazo hulewa mtu kulingana na Ile ugonjwa anaugua ,mara nyingi kabla kutumia dawa NI vizuri kuenda Kwa hospitalini ili daktari angalau akuone vile unavyoendelea ile akupe dawa. Si mzuri kuchukua dawa yeyote Kwa sababu inauwa.

Namuona mama na mtoto wake, na pia daktari. Daktari huyu anasaidia mtoto ili aweze kutibiwa ama apewe dawa. Mara nyingi watoto hawa labda wanapewa chanjo ili mwili wao ziweze kupata kinga. Ni ya muhimu sana kupeleka mtoto hospitalini.

Hapa namwona daktari akimdunga mgonjwa ambaye labda anaugua. Mara nyingi ,wagonjwa huenda hospitalini hili waweze kutibiwa . Huyu naona ni baba ama baba wa watoto na pia amekuwa mtu mkubwa ambaye nadhani anatibiwa labda anaugua ugonjwa mbalimbali . Naona pia ameweza kuvaa barakoa hili aweze ku

Hapa ni hospitalini, hospitalini hapa ni mahali wagonjwa wanaletwa ili waweze kutibiwa. Hapa naona mgonjwa amevaa barakoa, pia namwona daktari anasaidia mgonjwa huyu. Hapa pia huwa wanasaidia mara ya kwanza ili aweze kupata kuponywa.

Hapa ni hospitalini, naona daktari na pia naona mtoto ambaye amezaliwa kwa muda mchache, huyu ni mtoto ambaye labda alikua anazaliwa kwa mara labda za chache ambazo zilipita, pia naona mtu mwenye anasaidiana na daktari ili aweze kumsaidia daktari.

Hapa ni hospitalini kuna mgonjwa ambaye anafanyiwa operation labda anafanyiwa operation ya labda kichwa ,tumbo ama sehemu yeyote kwenye mwili wake .Apa namwona daktari wamejivalisha vizuri sana inavyotakikana kwenye ile chumba cha kufanyia upasuaji mtu.

Huyu ni daktari amelivalia barakoa hili kumdunga mgonjwa huyu ambaye amekaa. Ni ya muhimu sana kuvaa barakoa ili uweze ujikinge usipate ugonjwa pale hospitalini na pia huyu mgonjwa amefanya mzuri kuja hospitalini kutibiwa na aweze kupata mwili ambayo anafurahia.

Hii ni dawa ambazo zinapewa, watoto wadogo ili weweze kupata Kinga wasipate ugonjwa hili. Mara nyingi uwa wanapewa watoto walio katika chini ya miaka kumi na tano na mara nyingi ni ya muhimu sana kwa sababu inampea watoto Kinga.

Hizi ni dawa ambazo hupewa mgonjwa anapo ugua, mara nyingi, huwa, mtu anapimwa kwanza kabla apewe dawa, ni mzuri kutembelea daktari ili, baada ya daktari kukupima aweze kukupea dawa, si mzuri kuchukua dawa yeyote kabla haujapimwa, ilikutabitisha ni ugonjwa gani unao ugua.

Hapa namwona mheshimiwa ama gavana wa Kisumu ambaye ni mheshimiwa professor Anyang' Nyong'o ametembelea hospitali ili kuona jinsi wagonjwa wanaendelea hospitalini. Ni muhimu sana viongozi kutembelea hospitalini ili wajue jinsi watakavyo saidia wagonjwa hawa walioko hospitalini.

Hapa naona daktari na mama wa mtoto huyu, Mtoto huyu nadhani ameletwa hapa hospitalini hili aweze kupewa dawa ambazo sitamsaidia kutibu ugonjwa ambao inaeza fika, Mara nyingi watoto wadogo huwa wanapekwa hospitalini ili waweze kupewa tiba ambayo inaweza kupewa ili ikue kinga katikawili zao.

Hizi ni taktaka naona watu hawa wanaziweka pamoja takataka ambazo zinaweza kuharibu ama zinaweza kuharibu hewa na pia kuleta magonjwa mengi. Pia ni vizuri takataka izi ama kuzichoma ili pia penye unakaa iweze kukaa safi.

Hapa namuona mama na mtoto na pia namuona daktari, daktari huyo anasaidia mtoto wa huyu mama apewe dawa angalau ya kumsaidia mwili wake apate kinga mwilini anapewa dawa labda anapewa chanjo ama amekuwa anaugua mara nyingi ni muhimu kuenda hospitalini ili mtu aweze kutibiwa.

Wamama hawa wanatoka kwenye mtoni, walikuwa wameenda kuchota maji, tena mahali hapa ni mahali ambapo hakuna mvua nyingi, hapa ni labda ni pale Turkana ama Wajir ama West Pokot ama Garissa mbali.

Huyu ni daktari wa meno, anasaidia mgonjwa huyu labda mgonjwa huyu alikuwa anaugua ama alikuwa anaskia maumivu kwa meno. Mara nyingi wagonjwa wanaougua ama ambao wanasikia maumivu wa meno huwa wanaenda hospitalini ili watibiwe ama meno hizo wanaweza kung'oa. Huyu ni daktari ambaye amesomea haya, ni muhimu sana.

Huyu mtu anasaidia kusafisha, choo ambazo zinatumiwa na watu mara nyingi huwa ni muhimu sana kusafisha choo ama mahali pa kutumia ,ili tuweze kusaidia watu wasipate kipindupindu na ugonjwa ambazo zinaambatana na labda uchafu wa chooni, ya muhimu sana kuosha.

Hapa ni hospitalini, nimwona madaktari hao wanamsaidia mgonjwa labda anapewa ile hewa ya oksijeni ambayo inasaidia mtu anapokosa hewa. Ni ya muhimu sana kutembelea hospitalini unapoumwa ama unapougua ugonjwa yeyote.

Hapa ni hospitalini mara mingi huwa wagonjwa wanaletwa hapa ili kubaini shida limo wapi kwenye mwili. Mara mingi huwa inatumiwa kupiga picha vile mwili inakaa inaweza kuwa kichwa, tumbo na kila mahali kwenye mwili ni la muhimu sana mtu kupitia ili daktari aweze kujua.

Hapa naona mama na daktari. Na pia naona mtoto. Venye naona, naona labda mtoto alikuwa mgonjwa ama anapelekwa hospitalini ili aweze kupewa dawa ama ili aweze kudungwa sindano ili aweze koza.

Hapa namwona daktari wa meno anasaidia mgonjwa huyu labda anaugua ile ugonjwa ya meno ni ya muhimu sana maana husaidia mtu ili kupata nafuu ama pia meno haya yanaweza kutolewa mtu asihisi uchungu tena kwa mwili wake.

Hizi ni dawa ambayo hupewa mtu ama ni ile dawa ya vitamini. Mara nyingi ni ya muhimu sana maana husaidia mtu kupata ile hamu ya kukula. Inasaidia pia mtu kuweza kukua ama kukua mkubwa.

Hawa ni maafisa wa polisi ambao wanalinda nchi katika hali mbalimbali. Hapa kuna jeshi ama maafisa wa polisi ambao wako stesheni aina mbalimbali na pia namwona hapa huyu labda ni commissioner na wengineo.

Hizi ni dawa ambazo hupewa watoto walio chini ya miaka kumi ili waweze kupata kinga mwilini kutokana na ugonjwa ambayo inaitwa kwa lugha ya kiingereza yellow fiver mara nyingi hupewa watoto wadogo ili waweze kusaidiwa kuwa na kinga mwilini.

Hapa naona magari ambayo yamesombwa na mafuriko ama mafuriko ya maji yametendeka hapa. Hapa labda ilinyesha kubwa ikaweza kutoa maji mingi sana ambayo namna hii inaathiri afya ya kibinadamu katika labda unaweza toa kipindupindu ama magonjwa zinginezo.

Hili ni dawa ambalo hupewa mgonjwa mwenye labda amekosa vitamini. Vitamini mara nyingi huwa wanapewa wagonjwa ambao wamekosa. Ni la muhimu sana na inabidi wagonjwa waweze kutumia ili waweze kupona na waweze kupata afya nafuu.

Hapa naona ni mahali ama sehemu hospitalini, naona huyu mama alikuwa ameenda kuzaaa kwenye hospitali, mara nyingi wamama hua wanaenda hosptali ilikuzaa ama ili kusaidiwa na madaktari wa aina hio ambao wanelewa ama wameivia mahali hapo ni muhimu sana.

Hapa naona watoto ama mtoto ambaye anapewa chanjo ama anatibiwa. Labda alikuwa anaugua. Pia naona mzazi na pia mzazi mama na pia daktari na wanasaidiana wamevaa barakoa ili waweze kujikinga wasiweze kupata ugonjwa ama kupeana ugonjwa walio nao kwa wengine.

Hiki ni bidhaa ambayo inatumiwaa katika hospitali mbali mbali, mara nyingi ama haswa wagonjwa ambao walizaliwa na ama ni walemavu, ambao hawawezi tembea ama anaweza ili wanakuja hapa ili waweze kupata nguvu ama kujiendeleza, kwa kufanya mazoezi mbali mbali ili angalao mwili wao uweze kupata nafuu, ni ya muhimu sana.

Hapa ninaona mgonjwa ambaye anasaidiwa na madaktari mbalimbali. Naona wanapewa dawa ama anaonwa kwenye mdomo ili kudhibiti ni nini anachokiumwa nayo. Mara nyingi, watu wanao ugua ugonjwa mbalimbali wanaenda hospitalini ili waweze kutibiwa.

Hapa naona wagonjwa ambao wamelazwa katika kitanda hili ili wapokee matibabu ya aina ya ugonjwa ambao wanaugua wao wenyewe. Hao wagonjwa naona mwingine ameshika kichwa labda anaumwa na kichwa mwingine amelala. Pia naona haya vitu ambavyo vinatumika hospitalini kama vile kitanda ya wagonjwa ni ya muhimu sana.

Hili ni gari ambayo inabeba vitu ambavyo ni maji maji hivi ikiwemo kama vile maziwa, mafuta na aina mbali mbali ya maji maji. Gari hili mara mingi hutumika kubeba mafuta ikiwemo mafuta aina ya petroli na menginevyo. Na pia hutumia kubeba maziwakutoka kwa mkulima ili waende waiuze.

Hapa namwona Daktari ambaye amevaa barakoa na pia anatoa dawa kwenye ili chupa ili kuweza kumpatia mtu ambaye anayeugua na nyingi hapa ni hospitali ambavyo watu ama wagojwa wanaenda hapa hili waweze kupata tiba bora na ili waweze kupata nafuu katika mwili zao ni la muhimu sana kutembelea katika hospitalini

Hapa naona wamama wakongwe ,wamama hawa labda ni wakubwa Sana naona wakiongea na pia labda kuongea jinsi wamepitia katikati maisha, sijui wanatoka wapi lakini labda ni wale wamama tu ambao wanaelewa sana mambo hili ya dunia vile vinavyo endelea na kuweza kuongelesha watoto wao.

Hizi ni madawa ambavyo mara nyingi hupewa watoto wadogo ili waweze wasipate ugonjwa aina ya hii inayoitwa kwa lugha ya kimombo ama lugha ya kiingereza poliomyelitis ama mara nyingi watu huelewa kama polio. Dawa hizi hupewa kwa watoto walio chini ya miaka kumi ili waweze kujikinga na hizi ugonjwa.

Hapa hii ni dawa aina mbali mbali hizi dawa huwa zinapatikana katika hospitalini. Mara nyingi kabla ya mtu apewa dawa hizi huwa anapimwa kwanza ili kujua ni nini ambavyo anaumwa ili aweze kupewa dawa hizi.

Hii ni gari ambayo mara nyingi hua inatumiwa ili kusaidia watu ambayo wameweza kupata ajali humu nchini. Hapa pia huwa kuna madaktari humu ndani ambayo hawa ndio wametoka hapa nje kuchukua picha. Mara nyingi gari hili huwa ni la muhimu sanaa maana husaidia kwa kuchunga maisha ya binadamu.

Haya ni madawa ambayo hapa namwona mtu ambaye ni daktari anatoa dawa hizo ili aweze kumdungia mgonjwa ambaye labda ameenda hospitalini kutibiwa. Madawa haya hutibu magonjwa mbalimbali labda ni malaria ama kipindupindu ama nyinginezo ni muhimu kuenda hospitalini ili kujipima.

Hapa naona ajali ambayo imepatikana humu nchini. Ajali hizi huwa zinahuzunisha sana, labda hapa watu wamepoteza maisha, na ni la muhimu sana watu kuzingatia barabara ama hii maelekezo iliyo kuendesha gari barabarani. La muhimu sana kuzingatia ili ajali hizi zisipatikane.

Hapa namwona daktari wa meno akimwangalia dada huyu dada huyu labda ameenda hospitalini kutibiwa namwona daktari amemwambia aweze kufungua mdomo ili awese kuwekekewa madawa ama ili aweze kusaidiwa ndo aweze kuendelea kimaisha vizuri.

Hapa naona watu ambao wanaokoa mali, labda hii moto umesababisha kiholela na inaweza haribu vitu mingi sana. Hapa naona watu ambao wanazima moto. Wamefika mahali hapa. Kuna waka sana.

Hapa ni hospitalini, huyu ni mgonjwa ambaye ana anasaidiwa, ili, kume, ili apate kutolewa meno, huyu ni daktari wa meno, mara nyingi, huwa wagonjwa wanao ugua, meno, wanafaa kwenda hospitali ili waweze kusaidiwa kwa kutoa meno ambayo labda iko na shida.

Hapa naona kulinyesha sana ama kulikuwa na maji ambazo ziliweza kuharibu barabara hii ama watu hawawezi tena kuvuka kwa ile barabara ingine kwa sababu labda kulinyesha kubwa sana ndio maana ikaharibu hili barabara, la muhimu sana kujikinga wakati wa mvua mkubwa.

Hizi ni dawa ambazo hupewa wagonjwa walio wadogo na pia ili waweze kupata kinga mwilini zao. Mara nyingi hizi dawa hupewa watoto walio chini ya miaka kumi na tano ama ata chini ya miaka kumi. Mara nyingi ni la muhimu sana mtoto kupewa dawa hizi ili aweze kupata kinga mwilini.

Watu wanasaidia kuokoa watu ambao labda wamekabidhiwa na hili ajali, ajali labda imeporomoka hii nyumba imeporomoka kwa sababu labda ya ama labda ilinyesha kubwa ama pia hawakuwa wamejenga vizuri. Na sasa hao watu wanasaidia kuokoa watu ambao waliko humo ndani.

Hapa namwona daktari wa meno. Mara nyingi wote ambao wanugua ugonjwa wa meno wanaenda hospitali kama hili na pia kuna daktari wa meno, sasa anasaidiwa kutibiwa ili aweze kupata nafuu kwenye mwili wake. Ni ya muhimu sana.

Hapa namuona mkulima ambaye anasaidia vitu vyake, ama vitu ambavyo alipanda katika shamba lake ,ili kutoa zile vidudu ambavyo zinaumiza vitu hivi ambavyo alipanda .Mara nyingi ni ya muhimu sana kunyunyiza dawa katika vidudu hivi ili wasieze kuumiza vitu kama vile ulivyopanda.

Hapa naona watu ambao, wa afya, wanaelezea watu umuhimu wa labda ya kunawa mkono. Mara nyingi tukijua ya kwamba kunawa mkono husaidia ili kukinga magonjwa mbalimbali ikiwemo kipindupindu na menginevyo. Kunawa mkono husaidia mara nyingi ili kuwezesha mwili ipate afya bora na iweze kuendelea vizuri.

Hapa naona mgonjwa ambaye anasaidiwa na kupewa dawa ili meno yake ziweze kukaa vizuri. Madaktari hawa ambao waliopea katika kusaidia mgonjwa ambaye walio na shida za meno wanamsaida yeye ili aweze kupata nafuu na kuendelea katika maisha zake za sijazo.

Hapa naona mama ambaye labda anangojea kuchota maji. Mara mingi hapa naona hakuna maji humu labda hapa ni zile ama ni zile mji kama vile Garrisa, Baringo, Turkana na menginevyo. Hapa maji huwa haziko.

Hawa ni madaktari wawili ambao wanamshughulukia mtu ambaye labda amegonjeka kwa maskio, hawa madaktari wanaona maskio jinsi huyu mtu anavohisi anavyokaa ama anavyojiskia kimwili, mara nyingi huwa ni mzuri kwenda kwa daktari ili aweza kukutibu ili uendelee vizuri.

Hapana naona mtu ambaye anabeba vitu ama vifaa kwenye meli. Labda kulikuwa na mvua nyingi alafu ukasababisha eh maji ikachachakaa kwenye hii mahali. Ndio maana anatumia boti ili kukinga vitu ambavyo anasatumia kwa nyumba. Ni muhimu sana kufanya hivi.

Hapa ni maabara ambapo watu wana, ama vitu ama vinapimwa ili kuonekana, labda mgonjwa anaugua nini, mara nyingi maabara huwa zinapatikana katika hospitali humu nchini, ikiwemo hospitali za refer za kutoka nchi mbalimbali katika kote nchi ya Kenya.

Hapa ninaona daktari, daktari ambaye anatoa dawa ili aweze kumpatia mgonjwa mara nyingi madaktari hawa hupatikana kwenye hospitali ama labda walikuwa wamemwita wagonjwa ili wakuje hapo ili waweze kuwasiadia. Mara nyingi husaidia wagonjwa hawa ili waweze labda ku waweze kuskia vizuri katika miili zao.

Hapa labda imenyesha kubwa sana. Naona mtu wa pikipiki ambaye anaendesha pikipiki, akiwa amelowa maji mengi sana, na pia magari hayawezi kutembea kwa sababu imenyesha kubwa sana. Mara nyingi ni muhimu kujikinga sana, maana wakati imenyesha kubwa kama hili, inaweza kuleta magonjwa ya aina mbalimbali.

Hizi ni dawa ambavyo inapatikana katika hospitalini mara nyingi kabla mgonjwa apewe dawa hizi huwa anaweza kupimwa ili aweze kujua ni ugonjwa gani ambao anaua. Mara nyingi mgonjwa hawezi akapewa to dawa lakini pia anapimwa kwanza ili baada ya kujua ni ugonjwa gani wanaweza.